Duka la maziwa au kituo cha kukusanyia maziwa, kinaonekana ambacho kina mitungi mikubwa. Mitungi hii hutumika kuhifadhi na kusafirisha maziwa na ukubwa wake unaashiria kuwa maziwa mengi yanashughulikiwa hapo.

Kiasi kikubwa cha ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zinaonekana zikiwa zimefungwa vizuri juu ya paa la gari jeupe. Inaonekana ndizi hizo zinasafirishwa labda kuenda sokoni au sehemu ingine ya usambazaji.

Ng'ombe wawili wadogo wote wanaonekana kuwa wa rangi ya kahawia nyekundu, wamesimama ndani ya mzimba au eneo la kufugia mifugo. Labda kwenye matibabu.Ng'ombe mmoja yuko mbele kidogo akitazama chini na mwingine yuko nyuma yake kidogo akitazama mbele.

Ndizi zinauzwa kwa wingi sokoni. Mwanamke mmoja ambaye amevalia fulana ya rangi ya chungwa, amesimama nyuma ya rundo kubwa la ndizi. Anaonekana akiuza ndizi hizo.

Mtu ambaye anaonekana kama mwanaume anakamua ng'ombe. Mwanaume huyo amevaa nguo ya rangi ya kijani, kibuluu na amepiga magoti karibu na ng'ombe. Ameshika ndoo nyeupe chini ya chuchu ya ng'ombe akionyesha mchakato wa kukamua maziwa.

Mmea wa mahindi uliokauka unaonekana kwamba umekomaa unaonekana. Kuna jua kali katika sehemu hio. Chini wa mmea huo wa mahindi kuna nyasi ya rangi ya kijani kibichi.

Kundi la ngombe wengi wakiwa wa rangi nyeusi na nyeupe wakiwa katika bada la kisasa la ufugaji. Ngombe mmoja mkubwa yuko mbele akitazama moja kwa moja kwenye kamera. Ngombe huyu na wengine wana alama za njano kwenye masikio yao kwa ajili ya utambuzi.

Mtu ambaye amevaa suti ya manjano yenye kofia na begi ya kunyunyizia mgongoni anamnyunyizia ngombe, ngombe huyo aliye na rangi nyeupe na nyeusi anaonekana kuwa ndani ya zizi.

Shamba lina mimea kadhaa ya ndizi, ambayo bado ni midogo, iliyopangwa kwa mistari. Mimea hii ina majani makubwa ya kijani kibichi na inaonekana kuwa na afya njema na inastawi vizuri.

Mwanaume mmoja anaonekana kwenye shamba. Amevaa shati ya mikono mirefu ya rangi ya buluu na kofia nyeupe. Anatabasamu huku akiwa ameshikilia mgomba wa ndizi.

Watu kadhaa labda wanawake wanaonekana wakitayirisha kugawa chakula, kwa chungu kikubwa au sufuria ya kipikia inaonekana ambayo inachemka na bakuli kadhaa ya bluu yaliyojazwa na kitu kinachoonekana kama maziwa.

Shamba la kisasa la ng'ombe wa maziwa linaonekana, ng'ombe wamepangwa kwenye vibanda maalum ng'ombe wengi wao wanaonekana kuwa na rangi nyeusi na nyeupe ambao inaashiria kuwa unaeza kuwa wa jamii ya freshian .

Shamba la kisasa la ng'ombe wa maziwa ambapo ng'ombe wanaagizwa maziwa kwa kutumia mashine. Kuna ng'ombe kadhaa wengi wao wakiwa wa rangi nyeusi na nyeupe wamesimama kwenye vibanda za chuma vilivyoundwa mahususi kwa ajili ya kukamua maziwa.

Eneo wazi, labda shamba lenye kiasi kikubwa cha mazao yaliyo vunwa ambayo yanonekana kuwa nafaka kama ngano, yakiwa yamewekwa juu. Kuna watu wachache wamesimama karibu na rundu hilo la mazao.

Mkusanyiko mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zinaonekana. Zimepangwa pamoja, zikiwa bado zimeungana kwenye mikungu yao na baadhi ya mashine ya ndizi yanaonekana.

Ngombe wa maziwa wenye madoa meusi na meupe anayekamwa kutumia mashine ya kisasa ya kukamia maziwa. Sehemu ya chini ya ngombe ikiwemo chuchu zake na mashine ya kukamia inaonekana wazi.

Shughuli ya upokeaji wa maziwa katika kituo fulani linaonekana. Mtu mmoja aliyevaa kanzu nyeupe ya mahabara na kofia nyeupe, anaonekana akimimina maziwa kutoka kwenye mtungi mkubwa wa chuma, kwenda chombo kingine.

Mimea miwili mIkubwa ya ndizi iliyo na majani mabana na ya kijani kibichi yanaonekana, nyuma ya mimea hiyo kuna msitu wenye miti mirefu.

Mkungu wa ndizi wa rangi ya kijani kibichi unaonekana kando yake kuna matawi ya rangi ya kijani kibichi. Ndizi hii inaonekana inakaribia kuiva.

Mkono wa mtu mwenye ngozi nyeusi, amevaa fulana au shati ya blue , akishikilia majani ya mmea mkubwa, majani hayo yanaonekana kuwa ya mmea wa mahindi au yanafanana na hayo.

Ng'ombe za rangi tofauti kama vile, nyeupe, nyeusi na kahawia zinaonekana zikitafuta chakula kwa eneo ambalo, lina takataka. Tunaweza kuona takataka za karatasi zikiwa mingi.

Mtu amesimama katika la shamba la migomba. Amevaa shati nyekundu la mikono mirefu na kofia nyekundu. Migomba yenyewe mingi inaonekana imekomaa. Kuna mikungu mingi ya ndizi mbichi.

Mikono ya mtu inaonekana ikishika gunzi la mahindi lililokauka huku gunzi nyingine nyingi zikiwa zimetapakaa chini. Mahindi haya yanaonekana kuwa yamekauka vizuri na yamechanganyika ya rangi ya kijivu na nyeupe.

Miti imezunguka shamba ambalo limelimwa kiasi, kando ya ardhi iliyolimwa kuna mimea changa ya maindi ya rangi ya kijani. Kuna migomba kadhaa ya ndizi.

Mwanamke anaonekana anatabasamu na amekaa chini kwenye shamba la mimea amevaa fulana nyeusi yenye nembo ya bat man njano na suruali nyeusi .nyuma yakena Pande zake kuna mimea mirefu yenye rangi ya kijani

Mandhari ya kijiji ama bustani inayoonekana yenye mimea mingi na kipengele cha jengo . Upande wa kushoto ,kuna eneo lenye mimea nyingi haswa miti ya migomba yenye majani mengi. Ikionyesha mazingira yenye rutuba . Pia kuna nyasi na mimea nyingine chini.

Mtu anayeonekana kuwa mwanaume amesimama mbele ya kundi la ng'ombe, waliofungiwa ndani ya uzio wa mbao. Ng'ombe hawa wana rangi ya kahawia na nyeupe. Mtu uyo amevaa koti lenye mistari ya bluu na nyeupe, suruali nyeusi na buti za mvua nyeusi.

Migomba ya ndizi inaonekana ikiwa imepandwa katika shamba ambalo lime paliliwa, mann majani, ya migomba, hii yanaonekana yakiwa ya rangi ya kijani kibichi, na udongo unaonekana ukiwa wa rangi nyekundu.

Shamba la ndizi lina miti mingi. Miti hiyo imejaa ndizi ambazo bado ni mbichi na zinaning'inia kwenye migomba. Ndizi hizo zinaonekana kuwa kijani kibichi.

Wanawake watatu wamekalia gunia mbili ambazo zimebeba ndizi. Jua limechomoza na wamekaa kwenye kivuli. Sehemu hii inaonekana kuwa sehemu ya soko, iliyotengwa kwa ununuzi na uuzaji wa ndizi.

Mwanamume anamwaga Maziwa kwenye mkebe huku mwanamke ameshikilia mkebe huo kuna Maziwa vibuyu vitatu vimeegezwa kando na mlango umefunguliwa.

Shughuli ya usafirishaji na uuzaji wa maziwa inaendelea jambo ambalo ni la kawaida vijijini au maeneo ya mashambani. Kuna watu wawili wanaoonekana mmoja wao aliyevaa shati la kahawia anaonekana akimimina maziwa kutoka chombo kimoja kikubwa jeupe kwenda chombo kingine kikubwa cha chuma.

Kuna bakuli kubwa ya chuma, labda chombo cha kuchanganyika ambayo inayoonekana. Ndani ya bakuli kuna kitu chenye rangi nyeupe na njano kinachoonekana kuwa kiolevu au uji mzito. Inaweza kuwa ni mafuta yanayoyeyuka, siagi au kiungo kingine cha kupikia.

Kidole kimeshikilia kipande cha ndizi, kibichi. Ndizi hiyo ina ganda za kijani kibichi na imekatwa katikati ikionyesha, sehemu yake ya ndani nyeupe. Nyuma ya ndizi na kidole, kuna vitu vingine vinavyo onekana kua mabaki ya mboga au matunda.

Mkusanyiko mkubwa sana wa ndizi mbichi yenye rangi ya kijani kibichi zinaonekana, zimepangwa pamoja kwa wingi zikionekana kama mlima ya ndizi, ndizi hizo bado hazijaiva na zimekusanywa katika hali yao ya asili zikiwa bado zimeungana kwenye mikungu yao.

Mtu ambaye amevaa suti ya kinga ya manjano na kofia ya kinga, anaonekana akimnyunyizia dawa, ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe. Mtu huyu anaonekana kuwa na kifaa cha kunyunyizia dawa mgongoni kinachofanana na bambi ya kunyunyizia wadudu na anashikilia bomba linalonyunyizia dawa kwenye mgongo wa ng'ombe.

Ng'ombe wawili wamelala chini kwenye nyasi ndefu ng'ombe mmoja ana rangi ya kahawia nyekundu amevaa kengele shingoni na analala upande wake ng'ombe mwingine mwenye rangi ya kahawia na madoa meupe amelala karibu naye.

Mmea wa ndizi wenye shina nene na majani makubwa mapana na ya kijani kibichi umepandwa. Mmea huu unaonekana umepandwa ndani ya chafu kwani, kuna nguzo na miundo ya chuma au waya unaoonekana juu na nyuma yake.

Jengo ambalo linaonekana kuwa duko ndogo la rejereja lina milango na madirisha kubwa ambayo ni ya rangi ya bluu na nyeupe na maandishi milk atm yanaonekana wazi kwenye sehemu ya ndani ya duka.

Mwanamke mmoja ambaye amevalia shati ya rangi ya pinki na amejifunga kitambaa, amebeba mrija wa rangi ya kijani na anaonekana akiwekea ng'ombe maji. Ng'ombe hawa ni wa rangi nyeupe.

Shamba ya mahindi inaonekana kwenye mahindi hayo kuna tunda ambalo limeadhirika na ugonjwa sehemu ya juu ya tunda hilo imejaa kiasi kikubwa cha magonjwa yanayo onekana kama ukungu mweusi au uvimbe wa rangi nyeusi.

Ng'ombe anaonekana amesimama na mashine ya kisasa ya kukamua ng'ombe. Mashine hiyo imeunganishwa kwenye chuchu zake ikitumia mrija kuhamasisha maziwa kutoka kwenye chuchu.

Pikipiki ikiwa inaendeshwa kupita kiasi, na vyombo vya maziwa vya ukubwa tofauti. Kuna angalau mitungi mikubwa minne, iliyofungwa kwenye pande zote mbili za pikipiki, na mizigo mingine midogo inayo onekana juu ya kiti cha chuma.

Mtu ambaye anaoneka kuwa mwanamke kutokana na mwonekano wake, ameinama akikama ng'ombe. Mwanamke huyu amevaa kofia ya rangi nyekundu na nguo za giza. Anashika chuchu za ng'ombe kwa mikono yake akifanya kitendo cha kukama maziwa.

Ni udongo mwekundu uliolimwa unaonekana . Njia hii ya udongo inaonekana kupita katikati ya mimea . Pande zote mbili za njia ya udongo, kuna mimea mingi ya kijani kibichi . Upande wa kushoto na kulia , kuna miti ya migomba inayoonekana wazi ikiwa na majani makubwa .

Mwnaume aliyevaa sare ya rangi ya bluu amechuchumaa akikamua ngombe mkubwa mwenye rangi nyeupe na nyeusi. Maziwa yanayotoka kwa ngombe yanaingia kwa mkebe wa rangi ya bluu . Wote wawili wako ndani ya zizi ya ngombe.

Shamba la migomba linaonekana sehemu kubwa imechukuliwa na safu za migomba zenye majani makubwa ya kijani kibichi baadhi ya migomba inaonekana kuwa michanga huku mingine ikiwa mikubwa na mirefu.

Mwanamke ambaye ameinama anakama ng'ombe ambaye maziwa yenyewe yana mwagika kwa mkebe ng'ombe mwenyewe amefunga kamba kwa ,miguu zake za nyuma mbili.

Rundo kubwa za ndizi za kijani zimekusanywa pamoja. Zikiwa bado mbichi na hazijaiva. Zinaonekana kuwa ndizi nyingi sana, zikiwa bado zimeungana katika mikungu mikubwa. Kando yake linaonekana kuwa eneo la shamba lenye miti.

Ngombe wawili wamelala chini kwenye ardhi ya udongo, ngombe aliye mbele zaidi ana madoa meusi na meupe na anaonekana amelala ubavu wake huku miguu yake ikiwa imenyooka kidogo, anaonekana ametulia labda akipumzika au amelala usingizi.

Mwanaume mmoja anawafunza vijana wawili namna ya kupanda mgomba wa ndizi, kando ya barabara. Vijana hawa wameshika kiuno, huku kando yao kuna pikipiki ambalo limeegezwa.

Ndizi zimepangwa katika rundo kubwa zikiwa na rangi mbalimbali, kati ya rangi ya njano na kijani njano. Sehemu ya ndizi hizo, imepangwa kwa uangalifu ndani ya kreti kubwa ya plastiki wakati zingine zimetandikwa sakafuni.

Mwanaume mmoja ambaye anaonekana kama daktari wa wanyama amesimama amevalia booti za rangi nyeupe suruali ya jeans shati ya rangi nyeupe na amevalia gloves kwa mkono wake.

Mkulima anakama ngombe ya rangi nyeupe kwa kutumia mashine. Amevaa glovu kwa mkono wake wa kushoto. Ngombe hiyo ina uchafu wa kinyesi chake kwa mguu.

Mwanaume mmoja upande wa kulia amevaa koti jeupe la maabara anaonekana akitoa maelezo, mikono yake ipo juu labda akielezea dhana fulani, watu wengine watatu wako upande wa kushoto wakimsikiliza mwanaume huyo kwa makini.